Mwanamke mwanariadha aliyevalia jezi nyekundu akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu na anajiandaa kurusha mkuki mrefu wa rangi ya njano na buluu. Mwanamke ameinua mkono wa kulia juu akishikia mkuki. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia fulana ya njano na kijani akimshikilia mwanamke huyo. Upande wa kushoto kuna watoto wawili wakiwa wanamtazama kwa makini mwanamke huyo.

Ubao mweupe wa kuandika unaotumika darasani, ukiwa na maandishi ya kalamu nyeusi. Juu yake kuna tarehe iliyoandikwa wazi. Chini ya tarehe hiyo kuna swali liliandikwa kwa herufi kubwa. Juu ya ubao kuna sehemu ya darasa yenye maandishi mengi ikiwemo majina ya miezi, yaliyomo ndani ya maboksi yenye michoro ya kupendeza.

Kitabu cha kawaida kikiwa na jalada ya rangi ya buluu. Kichwa cha kitabu kiliandikwa kwa lugha ya kigeni na namba mbili. Kwenye jalada hilo kuna picha tatu za watoto, picha ya mtoto mmoja mwenye asili ya kizungu akiwa juu katikati na watoto wa asili tofauti wakiwa chini. Pia kuna picha nyingine ndogo ya watu wazima wawili na mtoto mmoja wakiwa na vifaa vya usalama.

Dawati refu lenye kompyuta mbili za mezani zilizopangwa pamoja. Kila kompyuta ina skrini nyeusi ya Dell na keyboard yake nyeusi. Kati ya kompyuta hizo mbili kuna panya mbili za vitambaa vidogo vya rangi mbali mbali. Upande wa kulia wa dawati kuna mrundikano wa vitabu vya masomo ikiwemo kitabu kinachoonekana kimeandikwa.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mistari kila meza ina kiti chake na zimetengenzwa kwa mbao na chuma. Upande wa kushoto kuna madirisha makubwa yenye mbao zilizopangwa wima. Kuna mapazia ya rangi kahawia iliyofungwa kwenye dirisha.

Wanariadha wawili wa Kenya mmoja wao akiwa amefungwa kitambaa nyeusi machoni, mwanariadha huyo amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na jina la Kimani, mwanariadha mwingine amevalia fulana ya rangi zambarau na iliyoandikwa Kenya guide anashikilia mkono wa mwenzake wakiwa wanatembea pamoja kwenye nyumba wakiwa na umati wa watazamaji nyuma yao.

Jengo la ghorofa tatu lenye ukuta zilizo jengwa Kwa mawe. kila ghorofa ina mlango mwekundu, dirisha kadhaa na baraza dogo ilio na uzi wa chuma. Ghorofa ya chini ina mlango mwekundu na dirisha ndogo na ghorofa ya pili milango miwili, na ya tatu ina milango mitatu.

Mwanamke anayetambulika kama Hellen Wawiri amekaa kwenye benchi nyekundu ya mazoezi. Amevalia fulana nyeupe, suruali nyeusi yenye michoro ya kijani nyeupe na nyekundu na amevaa saa mkononi. Anatazama upande mmoja huku akionyesha ishara ya gumba iliyoinuliwa, benchi la mazoezi hilo mbele ya vifaa vya kuinulia vitu vizito.

Ngazi za jengo la ghorofa mbili, ngazi hizo zimejengwa kwa saruji na zina kamba za chuma nyeusi. Ngazi hizo zinaelekea juu na chini. Ghorofa ya kwanza ina baraza ndogo iliyolindwa na kamba za chuma. Upande wa kushoto kuna jengo jingine lenye ngazi za baraza.

Wazelo wawili wakiwa katika uwanja wa michezo. Mmoja wao aliyevaa vulana ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi, amechuchuma akimwangalia yule mwingine, yule wa pili amevalia vulana nyekundu na amefunga macho yake kwa kitambaa jeusi. Amelala kifudifudi chini. Nyuma yao kuna ubao mkubwa wa ki, kieloktroniki wenye maandishi manono.

Kitabu cha kiada kilichofungwa kikiwa namaandishi na picha mbali mbali upande wa kushoto kuna maandishi yanaanza na are you just maandishi haya yanaeleza jinsi ya kuwa mtiifu nyumbani pia kuna picha inayoonyesha mtu akifanya na anza na b na picha za watu wakiwa mezani chini yake kuna picha zao viatu mikono inayoelezea fingermarks upon the door .

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wengi wao wametumia mikongojo kama msaada. Msemaji mmoja aliyevaa jezi ya nyekundu na kaptula nyeupe wanaonekana akipiga mpira kwa miguu wachezaji wengi, wametawanyika uwanjani. Uwanja huu kuna udongo mwekundu na nyasi chache. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na miti ikionyesha mazingira ya nje.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye paa jekundu. Kuta mbili zimejengwa kwa mawe na zina madirisha mengi yenye fremu za mbao zenye rangi ya kijani. Ghorofa ya chini ni mlango kadhaa na madirisha yenye milango ya mbao huku kuna kiti nyeupe kimoja kikiwa kimewekwa karibu na mlango moja. Mbele ya jengo kuna lawn kubwa yenye nyasi ndefu na kuna mti mmoja bomba jeupe la plastiki limewekwa chini.

Mwanaume mwanariadha anaonekana wakitua kwenye mchanga baada ya kuruka, anatabasamu na mwili wake unaanguka, upande mmoja vumbi la mchanga linaruka juu kutokana na kutua kwake, ametumia mikono na miguu yake kutua, ametua kwenye shimo la mchanga na nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti vya rangi tofauti.

Kompyuta ya mezani iliyowekwa kwenye meza nyeupe skrini nyeusi ya kompyuta yenye chapa ya Dell imesimama mbele huku vipokeasauti nyeusi ya kijani zikiwa zimetundikwa ubavuni mwake. Kibodi nyeusi iko mbele ya skrini na waya wake unaungana na sehemu nyingine.

Uwanja wa michezo wanariadha kadhaa wanakimbia katika riadha. Mwanamke mmoja aliyevaa vazi la mchezo la rangi nyekundu na kijani lililoandikwa Kenya anaonekana akijaribu kumsaidia mwanaume mwingine aliye karibia kuanguka. Mwanaume huyo anavalia fulana nyekundu na anaonekana kuchoka sana. Nyuma yao kuna mwanariadha mwingine aliyevaa fulana buluu na suruali nyeusi, wote wanakimbia kwa pamoja.

Mtu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akishikia magurudumu yake. Amevaa shati ya la miraba, fulana na ya rangi ya kijivu na suruali ya jeans .Juu ya mapaja yake kuna rundo la vitabu vizito vinavyoashiria kuwa anasoma au anafanya utafiti. Mandhari ya nyuma haiko wazi lakini inaashiria kuwa yuko ndani ya jengo labda maktaba au ofisi.

Ubao mweupe wa kufundisha darasani. Juu yake kuna maelezo, tarehe Ijumaa, Februari na chini yake kuna swali limeandikwa na wino mwekundu, swali herufi mdogo hutumika wapi. Chini ya swali hilo kuna orodha herufi ndogo za kiswahili zilizopangiliwa kwa msitari. Kati ya ubao kuna rula ndefu yenye rangi ya chungwa iliyowekwa wima ikiziba baadhi ya herufi.

Kitabu cha kiada kinaonekana kikiwa wazi juu ya vitabu vingine, kikiwa na jalada lenye picha ya watoto watatu wakiruka kamba. Msichana mmoja na mvulana mmoja, wamesimama kila upande, wakishika kamba huku mvulana mwingine akiwa katikati akiruka kamba hiyo. Kichwa cha kitabu lina maandishi ya kigeni yanayosomeka, Longhorn na ina ishara ya darasa la nne.

Meza yenye kompyuta mbili zikiwa zimepangwa karibu na ukuta. Kila kompyuta ina skrini nyeusi, kibodi na panya yake. Kwenye skrini kuna lebo ndogo zinazoonyesha alama. Katikati ya skrini hizi kuna vitabu vya rangi vitu vingine vidogo vinavyopangwa juu ya meza. Mandhari ya ukuta, nyuma ya kompyuta ina rangi ya kijani kilichochakaa kidogo.

Jengo ndogo lenye paa la bati linaonekana likiwa limejengwa kwa mtindo wa kitamaduni, ukuta wa jengo hilo umepakwa rangi maridadi yenye michoro ya hadithi ya Nuhu na safina, picha hizi zinaonyesha wanyama kama twiga, tembo na paka pamoja na bahari yenye pomboo. Kando ya jengo kuna njia ya mawe iliyopangwa vizuri na bustani yenye mimea iliyopanguzwa kwa umaridi.

Darasa au ofisi kuna ubao wa matangazo wenye rangi ya kahawia iliyokoza uliopambwa kwa ukingo wa karatasi wenye mchoro ya pembe tatu za rangi za buluu, kijani na nyeupe katikati ya ubao kuna alama kubwa ya uso wa tabasamu wenye rangi ya manjano na karatasi iliyoandikwa kwa herufi kubwa.

Mwanamke aliyevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi amekaa kwenye benchi la mazoezi na ameketi mbele ya nyumba ama chenye msitu viwili vikubwa vya rangi nyekundu. Mwanamke huyo anaonekana akitazama upande na amevalia viatu nyekundu amefunga vitambaa nyeusi kwenye mikono yake, nyuma yake kuna ukuta wa mbao na milango ya vioo.

Mwanamke anayevalia kofia nyeupe ya kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea , ameshika pembeni mwa bwawa na mkono wake mmoja na anaonekana akitazama mbele kwa makini. Bwawa lina rangi ya bluu na kuna mikanda ya mistari mwekundu juu ya maji ikitenganisha sehemu mbalimbali ya kuogelea. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maneno na nembo mbalimbali.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye miti mikubwa, mitini hiyo ina maua ya manjano. Katika uwanja huo kuna vifaa vya mchezo kama vile slide , vingine vyenye rangi mbalimbali na vyombo vya kurukia. Vifaa hivi vimejengwa juu ya ardhi iliyojaa mchanga mwekundu. Sehemu ya ardhi ina njia iliyojengwa kwa vigae.

Kurasa mbili za kitabu cha shule labda cha masoma ya afya au usafi. Ukurasa wa kushoto una kichwa cha habari na picha ya watoto wanne wakipumzika pia kuna maswali yaliyohusiana na usafi wa mwili. Ukurasa wa pili una chati ya usafi yenye kichwa cha habari. Chati hii inaonyesha vitu vilivyohusiana na usafi kama vile viatu, nguo na sera.

Wanamichezo wa Kenya wakiwa wamevalia mavazi mekundu wakipita kwenye uwanja mkubwa usiku. Katikati kuna mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshikilia mkia wa bendera mkubwa wa Kenya. Amevalia shanga za rangi mbalimbali na mavazi mekundu yaliyo fanana na wenzake wanaotembea karibu naye. Baadhi ya wanamichezo wengine pia wamekaa kwenye viti vya magurudumu na wengine wanatembea. Wote wamevalia mavazi yanayoakisi utamaduni wa Kenya.

Karatasi ya mtihani wa kazi za shule ilio na maswali ya kingereza na majibu yake yaliyoandikwa kwa mkono. Karatasi hiyo ina maswali kuanzia namba nane hadi kumi na nne yanayohusu bibilia na viumbe vya mungu. Majibu yamejibiwa, baadhi yamepitiwa na mwalimu na kupewa alama. Kwenye swali la namba kumi kuna mchoro wa bibilia uliochorwa na mtoto huku kwenye swali la kumi na nne kuna mchoro wa jua.

Mwanamume wa makamo amesimama mbele ya hadhira, akiongea kupitia maiki, amevalia suti ya samawati na tai, huku kifua chake kikiwa na beji la maua meupe. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi na kauli mbiu ya mkutano. Bango hili pia lina nembo za mashiriki .mbalimbali.

Wanaume wawili wamepanda baiskeli ndefu inayojulikana kama baiskeli ya Tandem. Wote wamevaa mavazi ya Leo yanayofanana yenye rangi nyekundu, nyeusi, kijani na nyekundu, yanayobeba maandishi Kenya kwenye suruali zao. Kila mmoja amevaa kofia ngumu ya rangi nyekundu kwa ajili ya usalama, pamoja na miwani na glavu. Mmoja amekaa mbele akiwa ameinama, ameshikilia uskani, huku mwingine akifuatilia naye nyuma.

Mlango wa mbao wenye fremu na chuma zilizochongwa kwa muundo wa mstahili. Juu ya mlango Kuna kibao cheupe chenye maandisha FORM 1R kwa herufi kubwa kuonyesha ni darasa gani au chumba ganii. Rangi ya mlango ni ya kawahia iliyokolea na upande wa kushoto kuna kitasa na kufuli .

Ubao wa matangazo wa ukuta wa darasa la watoto. Juu ya picha kuna bango kubwa la maneno. Chini la bango hilo kuna mabango mengine mawili kila moja ikionyesha mikono iliyofanya mazoezi ya kuandika. Bango la kushoto linaonyesha mkono wa kushoto ukiandika na bango la kulia linaonyesha mkono wa kulia ukiandika pia.

Kabati lenye viumbe vingi vya kuhifadhi viti kila kimoja kikiwa na namba tupu .Baadhi ya viumbe hivi vimehifadhi faili za rangi tofauti kama vile blue , nyeusi na manjano. Viumbe vingine vipo tupu, kabati hili linaonekana kutumika katika mahali kama ofisi au darasa , ambapo wana haja ya kupanga na kuhifadhi faili vitabu huru kwa utaratibu.

Kompyuta ya zamani iliyowekwa juu ya meza nyeupe ina skrini nyeusi ya Dell, ambayo inaonekana imezimwa. Chini ya skrini kuna ubao mweusi wa kuchapa unaofanana na kompyuta, na skrini hiyo ina stika nyeupe iliyoandikwa Hense. Nyuma ya kompyuta kuna ukuta wa rangi ya kijani.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeusi, wakipita katika eneo la wazi, wakati wa hafla maalumu. Baadhi ya watu hao wamevalia kofia nyeusi na mviringo, na mmoja wao ana taji ya shanga. Wengine wanatumia viti vya magurudumu, huku wakiwa wamebea bendera ndogo, wanaonekana kuwa wametoka nchi moja.

Chumba ambacho kinaonekana kama darasa au maabara ya kompyuta, sakafu ina vikae vyekundu na kuta zimepakwa rangi ya kijani meupe. Kuna viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa mstari. Nyuma ya darasa kuna meza defu iliiyojaa kompyuta za mezani.

Kuna bango lililotundikwa kwa ukuta lenye kichwa Waste management in schools and our neighbourhoods kwa herufi kubwa. Bango hilo lina habari kuhusu usimamizi wa taka yakiwemo aina zake mbili na linaeleza mifano ya jinsi ya kushughulikia. Pia lina picha dogodogo zinazoonyesha mikakati tofauti ya usimamizi wa taka kama vile waste recycling .

Darasa lenye madawati na viti vya mbao. Madawati yamewekwa kwenye sakafu yenye vikae mekundu na meusi. Kuna madawati mengi yaliyopangwa kwa safu, juu ya baadhi ya madawati kuna karatasi, madaftari na vitabu. Dirishani kuna mapazia ya rangi ya manjano na nyeupe. Juu ya ukuta kuna bango lilioandikwa water is

Mlango wa mbao uliopakwa rangi ya kahawia. Mlango una paneli nne ya mraba, unaonekana umefungwa. Katikati yake kuna karatasi mbili zilizobandikwa. Karatasi ya juu imeandikwa kwa herufi kubwa na ya chini ambayo inaonekana kuwa na neno ya tahadhari imeandikwa. Karatasi hizi zinaonekana kuwa na mkunjano, zimebadilika rangi. Kando ya mlango, upande wa kulia, kuna ukuta wenye rangi ya kijani.

Wapiganaji watatu wa riadha, wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha aliye katikati amevalia jezi nyekundu na nyeupe iliyoandikwa Kenya na Kimani. Na amevaa kitambaa machoni. Ameinua mkono yake juu kuashiria ushindi. Upande wake wa kushoto kuna mwanariadha mwingine aliyevaa jazi ya manjano iliyoandikwa Nissan na nembo ya wachezaji walemavu

Wanariadha wawili mwanamume na mwanamke wamesimama mbele ya bango wakiwa na bendera ya Kenya. Wote wawili wamevalia mavazi ya mchezo na wanatabasamu. Maandishi chini ya picha yanaeleza kuwa mwanamke ni Nancy Chelagat Koech na mwanariadha wa Para-athletics kutoka Kenya.

Mwanamke mwanariadha kutoka Kenya amesema mbele ya bango lenye nembo ya Paris. Amepanda kiti kinachotumika kwenye boti ya kuendesha mtumbwi kikiwa na ugurudumu. Amepiga picha karibu na maji labda bahari au ziwa huku amevaa mavazi ya mchezo yenye rangi za bendera ya Kenya akiwakilisha nchi yake kwenye mchezo wa world rowing .

Soka ya walemavu. Mlemavu mmoja amevaa jezi ya manjano na nyeupe akiwa ameinua mguu wake mmoja juu na anajaribu kupiga mpira unaopaa juu ya kichwa chake. Karibu na mchezaji mwingine amevaa jezi ya rangi ya chungwa na anatabasamu akimtazama yule aliyeupiga mpira. Wachezaji wengine wanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mchezo unafanyika kwenye uwanja wenye nyasi.

Jengo refu la darasa linaonekana likiwa limejengwa kwa matofali, jengo hili Lina madirisha mengi madogo na milango miwili blue iliyokatikati, kwenye ukuta wa jengo kuna michoro na mahadishi yanayoonekana kama masomo ya shule, mfano bendera ya shule na vipande vya mwili wa binadamu, mbele ya jengo kuna ukuta mdogo unaofunikiwa na mimea iliyopandwa vizuri.

Kikundi cha watu wanaonekana wakifanya mazoezi ya ndondi. Kuna watu watano wenye ulemavu wa viungo vya chini. Wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wamevalia glovu za ndondi. Kuna wanaume wengine wamesimama karibu nao.

Sehemu ya mbele ya nyumba ya ghorofa mbili. Ghorofa ya chini imejengwa kwa mawe au matofali na ina mlango mkuu ambao wenye milango miwili ikiwa na madirisha yenye nondo pande zote mbili. Juu yake kuna roshana pana yenye umbo ya duara inayoezekwa na kuegemezwa na nguzo.